Ndani ya duka la ngua au jumba cha maonyesho, kinacho onyesha aina mbali mbali za bidhaa. Katika sehemu ya kushoto kuna mwanasesere wa plastiki amevalia shati la rangi ya kahawia lenye muundo na sura nyeusi. Nyuma ya mwanasesere huyo kuna kabati kubwa la mbao lenye milango ya vioo vimejaa viatu vilivyo pangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa la nguo nyingi zimepangwa kwenye pau na rafu zikijaza nafasi yote. Kuna aina mbalimbali ikiwemo suruali, mashati, na koti zikionyesha uteuzi mkubwa wa wateja. Mifuko mikubwa pia imewekwa kwenye rafu ikiongoza bidhaa zinazouzwa. Sakafu imetandikwa vigae na madirisha makubwa yana ruhusu mwanga kuingia.

Duka la nguo na bidhaa za mitindo lenye mapambo ya kisasa na ya kuvutia. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zenye maundo zikitoa muonekano wa kipekee. Upande wa kulia, kuna nguo nyingi zilizopangwa kwa makabati ya wima zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali.

Duka kubwa la viatu na nguo za watoto zenye viatu vingi vya rangi mbalimbali. Viatu viko kwenye racks nyeupe. Kando ya duka, viatu vimepangwa vizuri vikiwemo sandali vya kufunga na vingine vya kuingiza. Upande wa kushoto, nguo za watoto zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Sakafu ni maalum iliyo na madoa.

Duka la nguo za wanaume lenye mpagilio wa kisasa na wa kifahari, kuna nguo nyingi mashati, suruali na vifaa vingine vya mitindo vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu na mitundiko. Katikati kuna kiti kimoja cha maridadi kilichotoa nafsi ya kuketi kwa wateja. Taa kubwa ya kifahari imetundwa kutoka dari.

Duka kubwa la nguo , likiwa na racks ndefu zilizojaa nguo mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu za jeans ndefu , juu yake kuna viatu vingi. Upande wa kulia kuna racks za nguo aina mbalimbali, zikiwemo mashati na mabango yanaonekana yakining'inia juu. Sakafu ni ya marumaru na kuna mwangaza wa kutosha kutoka taa na madirisha.

Safu nyingi za miwani ya jua zimewekwa wazi kwenye rafu ndefu za chuma zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Kuna miwani ya kilaaina, mingine ina fremu nyeusi mingine nyeupe na mengine ikiwa na lensi za rangi mbalimbali. Zimepangwa vizuri zikining'inia kwenye vibano maalum.

Duka la nguo, labda na mitumba, lililojaa nguo na vifaa vingine. Nguo nyiingi zimening'inia kwenye rafu za chuma zilizopangwa kwa safu. Kuna aina mbali mbali zake ikiwemo masharti na surali. Baadhi ya mifuko, wanawake inaonekana juu ya rafu hizi.

Sehemu ya ndani ya duka la vito na vifaa, ikiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Vito vya shingo la pete vimetundikwa kwenye manikini vyeusi vikiwa na cheni za dhahabu na fedha. Mifuko na mikono ya aina mbalimbali, rangi tofauti na ukubwa, vimepangwa kando ya rafu. Nyuma kuna nguo za hadithi yenye rangi nyingi, zilizopangwa kwenye rafu zingine.

Ndani ya duka la nguo au vifaa vya mitindo, ikionyesha onyesho la bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe. Rafu ya juu kuna mkoba mdogo mweupe unaong'aa, karibu na mkoba wa kahawia uliofunikwa na kukunjwa. Pia kuna kioo cheusi cha kuonyesha mkufu wa nuru.

Safu ndefu ya wenekenya wakiwa wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikionyeshana mbele ya duka. Pia manikinya wamevaa mavazi tofauti kuanzia magauni marefu hadi magauni mafupi yenye rangi angavu kama vile manjano, nyekundu, kijani, vilevile nguo zenye michoro.

Duka la nguo likiwa na shati mbalimbali za wanaume zilizopangwa vizuri kwenye meza ya mbao. Mashati haya yana rangi na mifumo tofauti. Ikiwemo, mistari, miraba na rangi tupu kama vile kijivu, buluu na waridi. Katikati ya meza kuna nembo kubwa jekundu linalotangaza kuwa kuna punguza kubwa ya bei kwenye bidhaa hizo.

Duka la nguo labda duka la wanaume katika sehemu ya mbele kuna mashati mengi ya wanaume yaliyokunjwa vizuri. Yamewekwa kwenye meza au rafu kuonyeshana. Mashati haya yana rangi na mitindo mbalimbali ikiwa ya buluu, nyeupe, kahawia ikionyesha uteuzi mpana wa wateja. Nyuma kidogo upande wa kulia kuna bango kubwa jekundu.

Ndani ya duka la nguo likiwa na rafu nyingi zilizojaa nguo za aina mbalimbali. Katikati na upande wa kulia kuna nguo nyingi za rangi tofauti zikiwa zimetundikwa kwenye reki zikiwemo sketi, suruali na mashati. Baadhi zinaonekana kuwa ndefu na zenye mitindo mbalimbali.

Ndani ya duka la vifaa vya mitindo. Nkianza uteuzi mpana wa vitu. Katika picha kuna meza ya pande mbili iliyopangwa vizuri. Juu ya meza hiyo kuna mwanasesere asiye na kichwa. Amevaa skafu pana yenye rangi ya kijivu ya buluu . Amevaa mkufu wa dhahabu, kichwani amevaa kofia wenye wavu usoni.

Hii ni duka ikionyesha mlango wake mkubwa wa kioo ukiwa umefunguliwa. Nembo yao inaonekana wazi juu ya mlango. Ndani ya duka, kuna mapambo ya Christmass pamoja na nguo zilizopangwa kwenye viti na nguo za mitindo mbalimbali. Mlango unaakisi mazingira ya nje huku sakafu ya vigae ikiashiria eneo la maduka.

Duka kubwa la rejareja lililojazwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejengwa. Manukato ya aina tofauti vimewekwa kwenye vibati vya gilasi na kuonekana ikiwa imepangwa vizuri. Katikati ya duka, kuna sehemu ya saa, bangili na mikufu mbalimbali iliyopangwa kwa uzuri kwenye vibati maalum.

Duka kubwa la nguo za mitumba lenye safu ndefu za nguo zilizoning'iania kwenye vibao. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo shati na viatu vilivyopangwa juu ya rafu. Bango kubwa lenye maandishi inayoonekana katikati ya picha ikionyesha bei ya juu kwa nguo zote na viatu vya wanawake na watoto.

Duka la nguo lenye mlango mkubwa wa kioo unaonyesha mavazi mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna nguo zilizovaliwaza za wanaume zikiwemo fulana ya rangi ya machungwa na jeans ya rangi ya buluu. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa viatu vya aina tofauti pamoja na suti na mashati. Ishara juu ya mlango inaonyesha jina la duka na nembo za bidhaa zingine zilizokuwa hapo.

Sehemu ya duka la nguo ambapo nguo mbalimbali zimetundwa kwenye rafu na zingine zimekunwa vizuri. Kuna mashati ya polo yenye rangi tofauti ikiwemo nyekundu, buluu na njano yakionyeshana kwenye kuta. Pia kuna suruali za jeans na kaptura zilizopangwa chini ya mashati, pia baadhi ya rafu. Kuna viashiria vya bei.

Duka la nguo lililojaa vitambaa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Upande wa kushoto, kuna vitambaa vilivyokunjwa vizuri kwenye rafu za juu. Kwenye rafu za kati kuna nguo nyingi zenye rangi na mchoro tofauti zikiwemo sketi ndefu na mashati. Baadhi ya mapambo ya bei yanaonekana, sakafu ni nyeusi na kuna taa zinazotoa mwanga mwingi. Wateja wachache wanaonekana wakichagua nguo zao.

Safu ya wakiwini waliovalia nguo za rangi mbalimbali zikiwemo magauni mafupi na marefu pamoja na seti ya suruali na koti. Kila wakini amevalia mavazi tofauti akionyesha mitindo mbalimbali. Inaonekana pia kuna kibao iko nyuma ya manguo.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye safu ndefu za nguo zilizopangwa kweny evitundiko upande wa kushoto tunamwona mteja akitembea kuelekea sehemu ya nyuma ya duka. Kwenye kuta wa nyuma kuna alama inayosomeka ikionyesha eneo la nguo za watoto. Pia kuna bango kubwa jekundu likionyesha kuwa nguo zimepunguzwa bei.

Gari ya rangi ya buluu kijani iliyokolea. Karibu na magurudumu yake kuna nembo ya dhahabu inayoonyeshana magurudumu yenyewe haya hayaonekani vizuri. Kwenye sehemu ya gari kuna sehemu za uingizaji hewa za dhahabu zinazoekelea nyuma ambazo zimepangwa kwa mlango. Dirisha ya mbele linaonekana likionyesha kuakisi kwa miti.

Pikipiki ya magurudumu matatu iliyozeeka maarufu kama tuktuk yeye rangi nyekundu na sehemu juu nyeusi. Gari hili linaonekana na limesimama kwenye nyasi likiwa limefunikwa kwa sehemu na matawi ya mti wa kijani kibichi. Maneno yanaonekana kando ya gari.

Nyuma ya gari ya fedha aina ya Toyota lililokuwa limeegezwa kwenye barabara ya mawe ya lami. Namba ya usajili ya gari inaonekana. Kuna jengo jeupe lenye maduka mbalimbali na alama inayoonekana, kuna pia ishara inayoonekana kwa mbali ikionyesha mwangaza wa jua na kuakisi kwenye gari.

Gari jeupe la kisasa aina ya Volkswagen. Gari hii linamuundo wa kisasa na taa za mchana za rangi ya machungwa zilizowashwa zikitoka mwanga mkali. Grili yake ya mbele ni nyeusi na ina nembo yake katikati. Kwenye kioo cha mbele, kuna maandishi yaliyoandikwa kwa mkono

Sehemu ya nyuma ya gari aina likiwa na buti wazi. Buti yengine inaonekana pana na tupu likiwa na sakafu iliyofunikwa kwa zuria ya rangi nyeusi tayari kuhifadhi mizigo. Milango ya nyuma ya gari pia imefunguliwa na pande zote mbili ikionyesha uwezo wa kuwekwa vitu vingi.

Ndani ya gari. Usukani uliofunikwa kwa ngozi nyeusi unatawala sehemu ya mbele. Nyuma ya usukani kuna mita za gari zinazoonyesha kasi na taarifa nyingine. Kati kati kuna vifugo vya kudhibiti hewa na kazi nyingine za gari. Upande wa kulia venti za hewa zinaonekana uliotumika kwa kawaida. Udihibiti kwa ndani ya gari.

Hili ni gari la zamani aina ya Royce Rolls likiwa limeegezwa kwenye barabara ya mawe. Gari hili la rangi ya kijivu isiyong'aa lina muundo wa wazi juu ikionyesha viti vyake vya ngozi nyeusi, lina taa kubwa mbili mbele, magurudumu ya rangi ya kahawia.

Gari jeupe aina ya Honda likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe ya lami. Namba ya usajili inaonekana. Kuna uharibifu mdogo upande wa mbele ya gari karibu na gurudumu la mbele. Gari hilo linaonekana kuwa safi kwa ujumla na limeegeshwa karibu na sehemu yenye vichaka vidogo vya kijani kibichi.

Eneo kubwa la maegezo lililojaa magari mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari haya yana rangi mbalimbali kama buluu, fedha, neykundu na nyeupe. Katikati kuna watu wawili waliovalia kawaida, mwanamume mmoja na wanawake wawili wakizungumza karibu na magari.

Screen ya simu mahiri ikionyesha programu ya YouTube. Katika sehemu ya juu kuna video inaonyesha umati wa watu wameketi kwenye viti na kichwa habari kinasema final program of Ariana . Chini ya video hii kuna maelezo ya video enye kichwa fare thee well Ariana . Inaeza Kua ni video ya mazishi.

Gari ya zamani yanaendelea kuvutia macho na gari hili la manjano lenye michirizi miwili myeusi ikionyeshana nembo ya Ford . Linaonekana likivutia sana. Migurudumu yake meupe na nyeusi yanatoa uso wa pike- wa kipekee. Inaonekana mbele ya gari limeegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa matofali ya rangi ya kahawia.

Sehemu ya ndani ya jumba la maonyesho ya magari, inaonyesha ambapo magari kadhaa mapya yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari hayo yamepakiwa kwenye sakafu iliyong'aa yakionyesha muundo wao wa kisasa. Kuna kaunta ya mapokezi na mtu mmoja nyuma yake akiwa tayari kutoa huduma kwa wateja. Nembo ya kampuni ya gari inaonekana kwenye kuta na mabango.

Dhana ya chumba kikubwa cha maonyesho ya kimagari kinachoonekana kuwa na ghorofa mbili. Sakafu ya chini inaonyesha magari kadhaa yamepangwa kwa ajili ya kuangaliwa. Kuna gari kubwa jeusi, pale jekundu, jeupe, la buluu, wateja na wafanyikazi wanatembea au anayesimama karibu na mangari hayo.

Gari kadhaa zimeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi fupi, zikiwa zimepangwa kwa safu moja. Gari la mbele kabisa lina rangi ya blue , likifuatiwa na gari la kahawia na kisha magari mawili meupe nyuma. Magari yote yanaonekana kuwa safi na yameegeshwa vizuri kwenye ardhi inayonyooka. Nyuma yao kuna miti mirefu yenye majani mabichi.

Watu watatu wakiwa wamesimama ndani ya duka ya magari wakijadiliana au kushiriki katika mauzo. Katikati kuna mwanamke na mwanaume akiwa amebambwa kidogo labda wana ndoa au wateja. Wana angalia komputa ya mkononi au kifaa kingine kinacho skiza mwanaume wa tatu.

Nyeusi iliyofanana na gari ya familia imesimama kwenye sehemu ya kuegesha magari hiyo matofari ya kufunguna. Ina madirisha meusi ndogo na rimu za kipekee zenye rangi ya metallic ambayo unaweza kuona breki nyekundu ndani yake. Gari hili lina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye kungaa.

Ndani ya gari ya rangi nyekundu ambalo limevuliwa sehemu kubwa ya- za ndani. Viti vya nyuma na sehemu kubwa ya sakafu vimeondolewa vikifichua chasi ya gari, waya au sehemu za chuma zilizowazi. Kiti kimoja cha mbele chenye mchanganyo wa rangi nyekundu na nyeusi zi- kimebaki mahali pake kikionyeshwa bado kina uwezo wa kukaa. Milango ya gari imefunguliwa ikiashiria kuwa gari liko katika mchakato wa kutengenezwa au kukarabatiwa.

Mwanaume akiwa ndani ya gari akipokea funguo za gari kutoka kwa mtu aliyesimama nje ya gari. Mwanaume huyo amevaa miwani na tabasamu pana usoni mwake na anaonekana kuwa mwenye furaha. Mtu aliyesimama nje amevalia koti la rangi isiyokolea na mikono yake inashikilia funguo kuelekea mwanaume aliye ndani.

Gari aina ya Van likiwa limegeshwa kwenye sehemu yenye changarawe au kokoto. Gari hilo lina rangi ya fedha na yaonekana kuwa katika hali nzuri kutoka nyuma. Madirisha yake ni meusi yakionyesha faradha au vizuizi dhidi ya jua kwenya mlango wa nyuma kuna sticker ya jina na namba.

Ofisi ya muuzaji wa magari ambapo mwanaume aliyevaa suti na miwani anazungumza na wanandoa akionekana kuwasaidia kuchagua gari. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe na mwamke amevalia shati lenye milia. Muuza ameshika ya buluu na kalamu yake akionyesha maelezo ya gari.

Gari kubwa lenye rangi ya fedha liko limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo linapaa refu ya kubebea mizigo na madirisha meusi. Katika mandhari nyuma kuna safu ya miti ndefu yenye majani nyembamba. Mbali zaidi kuna magari mengine yalipakwa rangi tofauti.

Funguo za gari zikining'inia kutoka kwenye kioo cha mlango wa gari iliowazi. Funguo hizo ni nyeusi na zina vitufe vitatu tofauti vya kudhibiti vinavyoashiria kufunga, kufungua na kufungua buti. Nyuma ya funguo hizo, tunaona sehemu ya ndani ya gari na sehemu ya jengo refu la kioo.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Pembeni ni jeusi na lina magurudumu ya fedha na yenye muundo wa kipekee. Ya nyuma ni nyeupe na lina rakiya mizigo juu. Magari yote mawili yanaonekana kuwa safi na hali mzuri. Mandhari ya miti yanaonekana nyuma.

Gari la kifahari likiwa limeegezwa nje. Rangi yake ni kijivu cheusi na inaonekana safi na kung'aa. Taa za mbele zaonekana wazi. Gari limeegezwa kwenye changarawe na nyasi chache.

Gari la kisasa lenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea limesimama mbele ya jengo kubwa la viwanda usiku. Gari hili lina rimu za kipekee zenye rangi nyeusi na nyeupe na mistari nyekundu ina- inayong'aa chini ya milango yake lina taa zake za mbele zimewashwa zikitoa mwanga mkali. Nyuma ya gari kuna jengo refu la gala.

Ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa na vitambaa changarangi ya kijivu kisicho na doa. Viti vinaonekana kuwa safi na vimetayarishwa vizuri vikiwa na mikanda ya usalama iliyopatikana. Kuna dirisha kubwa linaloonyesha manadhari ya nje ikiwemo magari mengine na mwanga mkali wa jua.

Funguo za kisasa za gari zikiwa zimetundikwa kwenye mlango wa gari ulio wazi. Funguo hizo ni nyeusi na vina vitufe vya kufungulia na kufunga gari. Nyuma yake kuna gari jeupe na majengo marefu yanaonekana yakiakisi kwenye kioo cha gari. Anga inaonekana kuwa wazi na jua linaonekana likichomoza.

Gari la zamani ford, lililopakwa rangi ya manjano angavu likiwa limeegezwa kwenye nyasi. Gari hiyo lina milia mieusi iyopita katikati na kofia, kando ya milango na namba ya usajili inaonekana wazi mbele. Nyuma kuna ukuta wa matofali na mimea na anga inaonekana jeupe na mawingu.

Soko la ndani au eneo la biashara ambalo linaonekana kuwa halina shughuli nyingi kwa sasa. Kuna meza nyingi za mbao baadhi zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vyeupe vilivyochafuka. Miundo ya chuma imetundikwa juu ya meza labda kwa ajili kutundika bidhaa. Kuta zimepakwa rangi ya machungwa na kuna taa zinazotoa mwanga hafifu.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufund zilizotengenezwa kwa mkono. Katika sehemu ya mbele kuna meza kubwa yenye nguo za kitamaduni na bangili zinazouzwa, baadhi ya mikufu imening’inia kwenye rafu za wima. Pembeni kuna safu ndefu za saga.

Soko iliyojaa bidhaa za sanaa ya mikono yenye rangi mbalimbali labda kwenye soko la wazi au duka la wazi. Kuna shanga nyingi zilizofumwa mikufu na vikuku zikiwa zimetundikwa na kuwekwa rundo kwenye meza. Upande wa kulia chini kuna gunia kubwa la maganda ya konokono au nuru yakiashiria utiaji wa bidhaa za asili.

...kubwa au eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Upande wa mbele wa katikati kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo maua, ndizi na machungwa zilizopangwa kwenye visimba na rafu. Chini kuna bango lenye jina. Juu kuna mabanda mengi ya wauzaji baadhi yao wakiwa wamefunika bidhaa zao kwa vitambaa vya bluu na nyeusi.

Mkusanyiko mkubwa wa vikukuu shanga na vitu vingine vya mapambo, vyote vimetengenezwa kwa shanga ndogo zenye rangi mbalimbali, viti hivi vimewekwa kwenye marundo na vimewekwa kwa uangalivu vikionyesha rangi angavu kama vile buluu, nyekundu, kijani na njano, baadhi ya vitu zimetengenezwa kwa nyenzo za asili.

Bidhaa za shambani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Juu ya meza kuna ndoo kadhaa, zote zikijaa viazi. Chini ya meza kuna safu ndefu za karoti zikiwa zimepangwa mzuri. Katikati ya karoti kuna pilipili hoho chache za kijani kibichi. Upande wa kulia wa karoti na pilipili hoho kuna matango yaliyopangwa.

Soko la wazi limejaa bidhaa za sanaa na vito vya mapambo vikiwa zimewekwa kwenye meza au kitambaa chini. Pete, mikufu, vikuku na shanga za rangi mbalimbali zimetapakaa, zikionyesha ufundi wa mikono. Rangi agavu ya shanga na uzi zinavutia jicho zikionyesha utamaduni na ubunifu wa eneo hilo. Wingu la watu inaonekana nyuma ikionyesha kuna wateja au wauzaji wanaozunguka eneo hilo.

Soko lenye shughuli nyingi ya barabarani ikiwa na vibanda vingi vilivyopangwa pande zote mbili za barabara. Vibanda hivi vimefunikwa na turubai au paa la muda ikitoa kivuli cha wachuuzi na bidhaa zao. Upande wa kushoto na kulia kuna bidhaa mbalimbali za vyakula ikiwemo matunda na mboga.

Duka kubwa lililojaa wingi wa vitunguu vyeusi vilivyokaa kwenye magunia na rundo kubwa mingi. Dari refu zenye nguso za chuma zinafunika soko lote ikitoa kivuli. Watu wengi wamekusanyika sokoni, baadhi yao wakiwa wamekaa juu ya magunia ya vitunguu wakipumzika au wakijadiliana. Nguzo kubwa za chuma zimesimama.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao za chakula chini. Kuna aina nyingi za mboga na matunda zikiwemo nyanya, viazi vitamu, vitunguu, kabichi, ndizi na mahindi mabichi zikiwa zimepangwa kwa wingi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi au kuuza.

Soko lenye shughuli nyingi lenye vibanda refu vilivyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo sanaa, nguo na mifuko iliyotengenezwa kwa kwa. Njia je- jebemba imejengwa kwa vibanda wanunuzi na wachuuzi. Kuna wanawake wawili; mmoja amekaa na mwingine amesimama huku wanaume kadhaa wamejipanga kando ya vibanda.

Meza iliyojaa mikufu na bangili, vitu vingine vya kujipamba vilivyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi angavu na asili ya kiafrika. Wanaume wawili wamekaa nyuma ya meza hio, mmoja wao akishughulika na shanga au mikufu akionyesha labda wanatengeneza au kupanga bidhaa hizo.

Soko la wazi la mboga na matunda lililoko kando ya barabara pekee katika eneo la mji au mji mdogo. Upande wa kulia wa picha kuna vibanda vilivyopangwa, vikiwa na mboga na matunda kama vile viazi, nyanya, pilipili hoho, karoti, kabichi na parachichi; viazi vizuri vimepangwa kwenye ndoo za majani.

soko la wazi la bidhaa za mikono chini ya paa la zinki lililokuwa limezindua. Kinyume chake vibandiko vyekundu vya maonyesho vimejipanga mbele vikionyesha mikufu ya shanga iliyopangwa kwa uangalifu. Juu ya meza vitu vingi vinaning'inia kutoka kwenye kamba na racks pamoja na shanga za rangi mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na vibanda na nguo zikiwa zimepangwa kwenye meza zikisubiri kuuzwa kwa mbele. Mtu mmoja anasukuma troli iliyojaaa nguo. Kulia kuna nguo zilizoning'inia na vitu zingine zinazouzwa. Nyuma majengo yanajengwa kwa mabati yanaonekana.

Ndani ya soko ya ndani yenye barabara ya udogo katikati na pande zote zikiwa na meza ya kuuza bidhaa. Upande wa kushoto tunayaona matunda mengi yaliyopangwa vizuri ikiwemo ndizi nyingi zilizoning'inia na rudo ya matunda mengi, yanaonekana meupe na mekundu. Upande wakulia kuna rudo na nyanya nyekundu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililo katika eneo la mjini. Upande wa kushoto na kulia kuna vibanda vingi vilivyofunikwa vinavyouza matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri katika kuna njia ya udongo yenye watu wachache wanaotembea.

Jengo kubwa lenye gorofa nyingi. Kuta zimepambwa kwa michoro ya rangi na miundo ya kijiometri zikionyesha mandhari ya kitamaduni. Chini ya jengo kuna mabango ya ujumbe wa kingereza na ujumbe wa kiswahili unaosema usafi wa mazingira, jukumu lako. Mbele mapipa ya taka yamejaa taka na mtu mmoja anaonekana akitembea.

Mkusanyiko wa bidhaa za kila aina zikiwa sokoni. Kwenye vibanda vingi, maua ya rangi tofauti yamepangwa na ustadi na meza zimejaa sana ikiwemo picha na uchoraji. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakivijali bidhaa mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wako chini ya miavuli mikubwa ya jua inayotoa kivuli. Kuna bidhaa mbalimbali, zikiwemo ndizi, machungwa na matunda mengine yanaonekana mbele. Pia kuna rundo la mboga mbalimbali, ikiwemo karoti na majani mengine, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza.

Soko lenye shughuli nyingi ilionekana likiwa limefurika na bidhaa mbalimbali na watu. Wanawake wengi wamekaa chini wakiuza mazao safi yakiwemo vitunguu, viazi, vitunguu saumu vilivyopangwa kwenye marundo makubwa. Lori kubwa lenye tubai la kijani limeegezwa upande wa kushoto.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi ikionyeshana aina nyingi za matunda yaliyopangwa kwenye vibanda vya mbao. Migomba mingi imeninginia kutoka paa huku runda la ndizi zikiwa zimepangwa kwa makini mezani. Matunda mengi kama mananasi, mboga na matunda mbalimbali ya duara, labda maembe au tofaha.

Store iliyojaa mayai mengi yaliyopangwa kwenye vigae vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile njano, nyekundu na buluu. Viganda vimetundikwa kwenye rafu za kijani vikiwa zimepangwa kwa urefu huku vingine vikiwa vimeundwa kwa minara chini. Kuna mayai mengi yakiashiria biashara kubwa ya mayai.

Kibanda chenye shughuli nyingi kwenye soko kilichojaa bidhaa mbalimbali. Sehemu kubwa ya kibanda kimepangwa kwa shanga ya kupendeza, vikuku na mikufu ya rangi nyingi. Kuna mkusanyiko wa ajabu wa vito vya mapambo vinavyoning'inia kutoka paa la bati vikiwemo bangili nzito na mikufu.

...la wazi lenye nyasi kavu likionyesha shamba au kiwanja tupu. Upande wa kushoto kuna mnara mrefu wa mawasiliano wenye rangi nyekundu na nyeupe ikisimama wima dhidi ya anga. Nyuma ya shamba kuna nyumba kadhaa yenye paa za rangi mbalimbali zikionyesha makazi ya kibinasfi. Anga ni ya bluu iliyosafi na mawingu machache meupe.

Maendeleo ya mjini ikiwa na majengo kadhaa yanayojengwa au yanayokamilika kwa kiasi. Upande wa kulia kuna jengo refu la gorofa nyingi ambalo linaonekana bado linajengwa ikiwa na kuta za matofali na nguzo za saruji zilizowazi zilizopakwa rangi nyekundu. Katikati kuna jengo mengine mawili marefu.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na usanifu wa kisasa na wa kuvutia. Jengo hilo ni jeupe na lina balcony jingi zenye kingo za choo za buluu zilizopangika kwa mtindo wa kipekee ukitoa muonekano wa anasa. Sehemu ya chini ya jengo ina nguzo kubwa za jiwe na madirisha meusi.

Nyumba la kifahari la kisasa lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa limejengwa kwa rangi ya mchanga na lina maandishi makubwa yanayoangalia bustani kubwa ya nyasi ya kijani kibichi. Nyumba hilo lina dogo yenye ukuta wa glasi, miti mirefu na vichaka vya kibichi inaonekana.

Bango kubwa lililokuwa limelala au limeanguka kando likitangaza ujenzi mpya wa jengo au kituo cha biashara. Bango hili lina maneno makubwa ikifuatiwa na jina chini yake. Kuna maelezo zaidi kuhusu kituo hicho yakiwemo ikianza huduma mbalimbali zinazopatikana baadhi ya wana- wafanyibiashara au zinapatikana zimetajwa.

Majengo mawili yaliyojengwa kwa matofali. Jengo la kwanza upande wa kushoto lina rangi ya manjano na lina madirisha mengi yenye fremu za chuma. Juu ya jengo hilo kuna maandishi inayosomeka. Jengo la pili upande wa kulia lina rangi nyeupe na kuna ukuta mbele yake.

Jengo la ghorofa mbili ambalo haijakamilika, ikiwa kwa ukuta zege na matofali ya saruji. Juu ya paa haijawekwa na noda za chuma zinazoonekana zikichomwa. Ghorofa ya chini imepakwa rangi ya kijani kibichi iliyofifia huku ghorofa ya juu ikibaki na rangi yake ya asili ya kijivu.

Shamba kubwa lenye nyasi kavu. Kwa umbali, kuna nyumba kadhaa zilizojengwa kwa mawe na paa za vigae vyekundu zikionyesha eneo la makazi. Miti michache inaonekana na bingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika. Inaonekana kuwa eneo wazi.

Majengo matatu ya ghorofa yasiyokamilika yanaonekana yakijengwa chini ya anga la samawati iliyo na mawingu. Kila jengo lina sura ya mistari na lina madirisha mengi tupu. Mbele ya jengo kuna milima ya mawe na vifaa vya ujenzi.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa mbili ina madirisha makubwa yanayoangaza anga kwa mbali. Mawingu meupe yanaonekana yakitembea angani na sehemu ya juu inaonekana kua na mapambo yanayoashiria kwamba nyumba ni vya kupangishwa.

Jengo la ghorofa nyingi lenye ukuta njenje zilizomalizika kwa mawe na sehemu nyingine zikiwa na saruji isiyo na plasta. Juu ya jengo kuna matangi meusi ya maji na kuna miti na mimea ya kijani kibichi. Mbele ya jengo ikificha sehemu ya chini waya za umeme zinavuka na angani mbele ya jengo.

Jumba la kifahari lenye ghorofa mbili likiwa limepakwa rangi ya cream na bluu. Paa lake ni la kijivu na lina solar .Kuna gari jeupe lililofunikwa kwa kitambaa cha kijani chini ya maegesho yenye paa la kijani. Jumba hili lina madirisha yenye fremu nyeusi. Nyuma ya hili kuna jengo jingine refu.

Bango la tangazo limezimia kidogo likitangaza chumba cha kulala chenye vyumba vingi kinachopatikana kwa ajili ya kukondishwa. Bango hili limewekwa juu ya vijiti viwili vya mbao karibu na jengo lenye kuta za matofali zimepakwa rangi. Maelezo ya mawasiliano ikiwemo tovuti na nambari za simu zinaonekana chini ya bango.

Jengo refu labda la makaazi au biashara linaonekana likisimama chini ya anga la buluu iliyo wazi yenye mawingu. Ina ukuta ya tofali iliyopakwa rangi zikiwa zimevalishwa na nguzo zenye rangi ya chungwa iliyokolea na madirisha yenye fremu nyeupe. Kwenye upande mmoja wa jengo neno Wanjiku limeandikwa kwa herufi kubwa na nyekundu. Chini ya jengo kuna uzio uliojengwa kwa mabati na mbele yake.

Sehemu ya nje ya nyumba yenye kuta nyeupe na madirisha makubwa yenye fremu nyeusi yaliyopinda kwa juu. Nyumba inaonekana kuwa na paa la bati lenye rangi ya kijivu. Eneo la mbele ya mlango lina sakafu ya zege yenye michoro ya viatu na kuna ngazi chache za zege.

Jengo refu la kisasa lenye rangi nyeupe na kijivu limeinuka kuelekea angani linaonekana kutoka chini. Muundo huu mrefu una mistari wima labda wa zege au kioo na umepakwa kwa mlingoti mrefu. Miti mirefu yenye majani mabichi inaonekana chini ikificha sehemu ya msingi wa jengo hilo.

Kufu za nyumba mpya zilizo jengwa na paa za kahawia na kuta za mchanganyiko wa mawe rangi ya chungwa na nyeupe, kila nyumba ina kumbe ndogo na ngazi zilizo pandwa kuelekea mlango ziko kwenye eneo la wazi ambayo linaonekana kuwa bado haijamaalizika kikamilifu. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Jengo refu la ghorofa nyingi liko limejengwa kwa matofali na limepakwa rangi nyekundu na kijivu. Juu ya jengo kuna tangazo linazosema, kando ya jengo kuna ngazi za nje zinazoekwa juu. Kunaonekana kukiwa na mawingu meupe juu na nyaya nyeusi.

Jengo refu la gorofa la rangi ya kijivu ikisimama katikati ikiwa na nyeusi kwenye kila gorofa. Mbele yake kuna miti mirefu yenye majani mengi ikificha sehemu ya chini ya jengo. Upande wa kulia wa miti kuna ua wa matofali ya kijivu na lango la chuma.

Majengo marefu ya kisasa yakiwa bado yanaendelea kujengwa yanaonekana wazi yakiwa na kuta za zege na madirisha mengi. Juu ya majengo hayo sehemu ya ujenzi bado inaonekana, likifanya kazi na mtu mmoja anaweza kuonekana akifanya kazi kwenye ghorofa ya juu. Waya ya umeme zinapita juu yake.

...kubwa iliyojaa mayai imepangwa vizuri ndani ya duka la kisasa. Mayai yamefunganishwa kwenye tray na viboksi vya plastiki vikiwa vimepangwa kwa wingi wenye ngazi mbalimbali za rafu. Baadhi za pakiti za mayai zinaonyeshana bei na ofa maalum. Aina mbalimbali ya mayai inaonekana ikiwemo mayai meupe na ya kahawia.

Sehemu ya butcher ndani ya duka ya kisasa ikiwa na ishara kubwa yenye neno iliyoandikwa kwa herufi kubwa, counter ndefu za kioo zimekaa aina mbalimbali za nyama zilizopangwa kwa uangalifu zikiwemo kuku, nyama nyekundu na bidhaa zingine za nyama. Wafanyakazi wawiki wamevalia sare nyeupe na bluu wanaonekana wakihudumia wateja.

Sehemu ya duka kubwa au soko ambapo mananasi mengi yamepangwa vizuri kwenye rafu za vioo yakiwa tayari kwa kuuzwa. Mananasi haya yanaonekana kuwa safi na yameiva yakiwa na rangi ya kijani na njano. Kuna vibandiko vya bei vinavyoonekana moja katika yake inasomeka ikionyesha bei ya bidhaa hiyo.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo pipi, chokoleti, na vitu vilivyo unganishwa. Lebo ya bei na matangazo yanaonekana wazi yakionyesha ofa kwa mbali. Upande wa kushoto kuna kaunta ya malipo ya haraka.

Ndani ya duka kubwa la rejareja likiwa na gia ndefu na rafu zilizojaa Kwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto Kuna mwanamke aliyesukuma troli la ununuzi zilizojaa bidhaa akionyesha biashara inayoendelea. Nyuma yake kuna kijana akichukua kitu kutoka kwenye kikapu chekundu chenye.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja yenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha kuna rafu ndefu lililojaa chupa ya vinywaji au juisi ya rangi machungwa zikiwa zimewekwa kwenye safu nyingi. Upande wa kulia kuna rafu nyingine iliyojaa pakiti za bidhaa za usafi.

...kubwa lililoko Nairobi linaonekana usiku. Maandishi makubwa yanaangaza kwa rangi ya bluu na machungwa yakionyeshana kuwa duka hili linafunguliwa masaa ishirini na nne kwa siku. Chini ya ishara kuna walinzi wawili waliovalia vesti za njano wakisimama karibu na alama inayosema "usisimame hapo". Magari yameegeshwa mbele ya jengo yakionyesha shughuli za usiku.

Eneo la duka kubwa: hasaa alafu zilizojaa bidhaa za usafi wa kibinafsi. Katika kushoto kina mifuko mingi ikiashiria bidhaa za mswaki. Juu yake kuna safi za mswaki za aina mbali mbali. Upande wa kulia bango linaonekana likiwa na ujumbe wa kulinda familia dhidi ya mafua.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zenye duka ya rejareja. Katika rafu za juu, kuna sabuni zilizopangwa vizuri. Chini yake kuna bidhaa za usafi kama vile taulo za jiko na pakiti ya sabuni. Kwenye rafu nyingine kuna peremende na bidhaa nyingine ndogondogo zimepangwa kwa mistari. Bango linaonekana katikati ya rafu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo lina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Upande wa kulia kuna bidhaa za nyama zilizowekwa kwenye vibardi na juu yake kuna mabango mekundu yenye maandishi, kuna mkopo ya chakula iliyopangwa kwenye stendi na kushoto kuna mfuko ya bidhaa nyingine.

Ukumbi mrefu mpana na wenye taa nyingi wa duka kubwa la rejareja. Upande wa kushoto wa kulia kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula ,bidhaa vya nyumbani. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia kuu. Wengine wakiwa wamebeba mikokoteni. Kwenye dari kuna taa ndefu.

Bidhaa na kopa mbali mbali vimepangwa na safu kwenye rafu ya duka kubwa. Bidhaa ni pamoja na mafuta ya kupikia, viungo vya sabuni ya kuosha vyombo na powder ya kusafisha. Jano na rangi ya machungwa zikifanya kuonekana yenye mvuto.

Sehemu ya duka ya maziwa katika duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna rafu ndefu za friji iliyojaa vyombo vidogo pengine ni mitindi ya kutumia mmoja mmoja au bidhaa zinazofanana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye ngazi nyingi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja lenye sehemu mbalimbali za bidhaa. Paa la duka linaonekana kuwa refu likiwa na taa nyingi zilizopangwa kwa usawa zikitoa mwanga mwingi. Katika sehemu ya mbele kushoto kuna aliyovaa nguo za kuzalia watoto au nguo za ndani zenye rangi ya bluu na pink .

Ndani ya duka kubwa la rejareja, likiwa na njia pana na rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto kuna sehemu ya mchezo wa baiskeli ndogo na pia eneo la fanicha. Katika upande wa kulia kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa labda duka kuu. Rafu za bidhaa zimejipanga upande wa kushoto zikiwa na pakiti nyingi za rangi ya bluu. Wateja kadhaa wanaonekana wakipitia bidhaa hizo na mbele kidogo mtoto amesimama karibu na troli. Upande wa kulia baisikeli ndogo za watoto zimepangwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambapo tunaona corridor ndefu iliyojaa rafu za bidhaa. Rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vifunganisho vya chakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu na rangi tofauti. Katikati ya corridor mwanamke anaonekana akisukuma troli la ununuzi na mwanamke mwingine anaonekana akimsaidia.

Duka kubwa la rejareja linaoneana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kuanzia vitafunio hadi vyakula vingine. Katikati njia kuna rundo kubwa la pakiti za biscuit kwenye katoni na kuuzwa kwa bei chini ya bango kubwa lenye neno. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa ya rejareja ikiwa na aina nyingi za mazao yaliyopangwa vizuri kwenye makabati. Kuna viazi vikuu, vitunguu na mazao mengine, yako hapo kwenye vikapu vya plastiki.

Mfanyakazi wa duka akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa yenye nembo ya Naivas au karibu akipanga bidhaa kwenye rafu. Mfanyakazi huyo anaonekana ameelekeza mgongo wake kwa mtazamaji akichuchumaa kidogo au akijaribu kufika bidhaa chenye rafu ya chini.

Mtazamo wa ndani ya duka kubwa, ukiangalia chini fremu ndefu ya kujulia jaa la kuuza bidhaa. Rafu zaupande wa kushoto zimejaa aina mingi za sabuni za kusafisha kama vile safishi na bidhaa nyingi za usafi wa nyumbani zikiwa zimepangwa Kwa utaratibu.